Sehemu ya mitambo mikubwa ya umeme ambayo inazalishwa katika eneo hilo na kusambazwa katika maeneo mbalimbali. Nishati ya umeme ni nishati muhimu kwa jamii, husaidia upatikanaji huo katika mazingira mbalimbali.

Nguzo za umeme, mtambo mkubwa uliyopo katikati ya nguzo hizo ukiashiria upatikanaji wa umeme katika eneo hilo, nishati ya umeme ni nishati muhimu kwa jamii.

Mitambo mikubwa ya umeme na nguzo zilizoshikana na nyaya, inaashiria usafirishaji wa umeme kutoka sehemu moja kwenda nyingine ambayo ni nishati muhimu ya umeme ambayo inasambazwa kwa jamii.

Nguzo za umeme, nguzo hizo za umeme zenye nyaya nyeusi zikienda maeneo mbalimbali kwa ajili ya kusambaza umeme, nishati ya umeme ni nishati muhimu kwa jamii.

Mtaa wenye nyumba tofautitofauti. Watu mbalimbali wakipita katika eneo hilo, nguzo za umeme zikiwa zenye nyaya nyeusi ikiashiria upatikanaji wa umeme katika eneo hili. Umeme ni nishati muhimu kwa jamii.

Eneo lenye mitambo mikubwa ya uzalishaji wa umeme, mitambo hii husaidia kuzalisha umeme ulio wenye kasi na salama. Umeme ni nishati muhimu kwa jamii.

Nguzo za umeme nguzo hizi zinaashiria usambazaji wa umeme katika maeneo tofautitofauti, nishati ya umeme ni nishati muhimu kwa jamii husaidia katika matumizi mbalimbali.

Sehemu ya uzalishaji wa umeme eneo hili ni mahususi kwa ajili ya kuzalisha umeme ambao hutumiwa na watu katika maeneo mbalimbali, nishati ya umeme ni nishati muhimu kwa jamii husaidia katika shughuli mbalimbali.

Nguzo ya umeme yenye nyaya zenye rangi nyeusi zinazopita juu. Kuashiria usambazaji wa umeme katika mazingira tofautitofauti nishati ya umeme kua nishati muhimu kwa jamii.

Nguzo ya umeme, kwa juu kukiwa na nyaya mbalimbali zikipeleka umeme katika maeneo tofauti tofauti. Nishati hii ya umeme ni nishati muhimu kwa jamii kwa ajili ya matumizi mbalimbali.

Mitambo mikubwa ya uzalishaji wa umeme, mitambo hii hutumika katika sehemu hiyo ya mto au chanzo cha maji kwa ajili ya kuzalisha umeme. Nishati ya umeme ni nishati ya muhimu kwa jamii.

Zoo ya umeme iliyo na nyaya kubwa nyeusi ikiashiria upatikanaji wa umeme katika maeneo mbalimbali. Nishati ya umeme ni nishati muhimu kwa jamii inayosaidia upatikanaji wa umeme katika mazingira mbalimbali.

Nguzo za umeme zenye nyaya na transifoma kubwa yenye rangi nyeusi, nyaya hizi hutumika kusambaza umeme kwenye maeneo tofautitofauti. Nishati ya umeme ni nishati muhimu kwa jamii.

Eneo la mitambo mikubwa inayotumika kwajili ya kuzarishia umeme. Eneo hili linazalisha umeme ambao unatumika katika eneo kubwa. Nishati ya umeme ni nishati muhimu kwa jamii kwajili ya matumizi mbalimbali.

Nguzo za umeme zenye nyaya nyeusi, zikitoa umeme kutoka kwenye sehemu moja na kwenda nyingine. Inaashiria upatikanaji wa umeme katika eneo hilo. Nishati ya umeme ni nishati muhimu kwa jamii kwa ajili ya matumizi mbalimbali.

Nguzo za umeme katikati kukiwa kuna transfoma na nyaya nyeusi kwa juu ikiashiria upatikanaji wa umeme katika mazingira mbalimbali ya eneo hilo. Nishati ya umeme ni nishati muhimu kwa jamii.

Eneo la nyumba za maghorofa, nguzo za umeme zenye nyaya ndefu kwa juu, ikiashiria usambazaji wa umeme katika maeneo tofautitofauti. Nishati ya umeme ni nishati muhimu kwa jamii.

Nguzo ya umeme yenye nyaya ndefu nyeusi. Nguzo hizi za umeme husaidia kusambaza umeme kwenye mazingira tofauti tofauti ya mji. Nishati ya umeme ni nishati muhimu kwa jamii.

Eneo wa mto ama ziwa, mitambo ya umeme inayopita katika eneo hilo la maji. Umeme unaweza kuzalishwa kwa kutumia maji. Umeme ni nishati muhimu kwa jamii.

Mitambo mikubwa ya uzalishaji wa umeme. Mabomba makubwa yanayotumika katika uzalishaji wa umeme katika eneo hili, husaidia upatikanaji wa umeme katika maeneo tofautitofauti. Nishati ya umeme ni nishati muhimu kwa jamii.

Nguzo za umeme zilizopo katika mtaa zenye nyaya ndefu, ikiashiria upatikanaji wa umeme katika eneo hilo. Nishati ya umeme ni nishati ya muhimu kwa jamii, inayotumiwa kwa manufaa mbalimbali.

Nguzo ya umeme inyanya ndefu zenye rangi nyeusi hii inaashiria usambazaji wa umeme katika maeneo hayo nishati ya umeme nishati muhimu kwa jamii kwa ajili ya matumizi mbalimbali

Mtambo mrefu mkubwa wa umeme ukiwa umeshikiliwa na nyaya mbalimbali, hii ina ashiria nishati ya umeme inapita katika maeneo hayo nishati ya umeme ni nishati muhimu kwa jamii.

Eneo lenye miti mirefu na mimea ya rangi ya kijani, nguzo ya umeme ikiwa imesimama ikiashiria upatikanaji wa umeme katika eneo hilo, nishati ya umeme ni nishati muhimu kwa jamii.

Nguzo za umeme, nguzo hizo kubwa zinaashiria upatikanaji wa umeme katika eneo hilo. Nishati ya umeme ni nishati muhimu kwa jamii husaidia kufanya vitu mbalimbali.

Nguzo za umeme transformer nyeusi ya nyaya mbalimbali ikiashiria eneo hilo kuna usambazaji wa nishati muhimu ya umeme, nishati ya umeme nishati muhimu kwa jamii kwa ajili ya matumizi mbalimbali.

Mitambo mikubwa ya uzalishaji wa umeme. Mitambo hii iliyotengenezwa kwa mifumo ya kisasa tayari kwa ajili ya kuandaa na kusambaza umeme katika mazingira tofautitofauti. Nishati ya umeme ni nishati muhimu kwa jamii.

Alama ya barabarani inayoashiria kutokuruhusu kupaki aina yoyote ya chombo cha moto katika eneo hilo. Upakiaji wa chombo chochote cha moto kupelekea kutolewa faini katika eneo hilo.

Alama ya barabarani iliyopo pembezoni mwa barabara ikiashiria kutokuruhusu aina yoyote ya chombo cha moto katika eneo hilo. Faini itachukuliwa katika mtu yoyote akipaki katika eneo hilo.

Taa za barabarani husaidia katika kutunza usalama wa barabara, maana hutumika kwa ajili ya kustopisha magari kuwa katika foleni ili kurahisisha upatikanaji na usafirishaji wa barabara tulizo kuwanazo.

Eneo la barabarani, watu wakiwa wanapita na magari mbalimbali yakipita katika eneo hilo. Miundombinu iliyo mizuri ya barabara, hurahisisha usafirishaji wa vitu au watu kutoka sehemu moja na kwenda nyingine kwa urahisi.

Eneo kubwa ya barabara ya lami iliyo nzuri na ya kupendeza. Eneo hili la barabara ina magari mbalimbali yakiwa yanapita katika barabara hiyo, hii inaashiria usafirishaji katika barabara hii ni salama kwa miundombinu iliyojengwa kwa ustadi wa juu.

Eneo la barabara iliyo ya wazi miundombinu mingine ikiendelea kujengwa ili kurahisisha usafirishaji wa magari au bidhaa mbalimbali katika eneo hilo, miundombinu mizuri husaidia usafirishaji wa haraka wa vitu au watu kutoka eneo moja na kwenda jingine.

Eneo la barabara ya lami, magari mbalimbali na watu mbalimbali wakiwa wanapita katika eneo hilo, hii inarahisisha watu kutoka sehemu moja kwenda nyingine, kutokana na miundombinu iliyojengwa vizuri.

Miundombinu mizuri ya barabara iliyotengenezwa katika stadi ya hali ya juu ikiwemo barabara za juu, hii inasaidia kurahisisha usafirishaji na kuondoa foleni katika mazingira mbalimbali.

Eneo la uchaji pikipiki zinazotumia mfumo wa battri hizi husaidia usafirishaji wa watu au bidhaa kutoka sehemu moja kwenda nyingine.

Mtu akiwa ameshikilia pikipiki yake na helmeti moja akiwa amevaa na nyingine akishikilia, pikipiki ni usafiri ambao hutumiwa na watu mbalimbali kurahisisha kutoka sehemu moja kwenda nyingine.

Mabomba makubwa meusi ambayo husadia katika usafirishaji wa takataka uliyo katika njia sahihi na salama. Mabomba haya hupelekea takataka katika sehemu maalumu za kupeleka takataka hizo ambazo ni mbali na makazi ya jamii.

Eneo la jalala takataka nyingi zimetupwa katika eneo hili na gari la kutupia taka lipo kwa pembeni. Hii inaashiria mazingira yaliyo machafu huweza kusababisha magonjwa mbalimbali kama vile kipindupindu.

Makontena maalumu kwaajili ya kuhifadhia takataka yenye rangi nyeusi. Haya hutumika kwa ajili ya kuweka takataka ili kuweka mazingira yetu safi na salama, kujikinga na magonjwa mbalimbali ikiwemo kipindupindu.

Gari la kubeba taka. Watu mbalimbali wakiwa wamevalia sare wakitoa na kuweka takataka katika gari hilo, tayari kwenda kuzitupa katika eneo maalumu. Hii inaashiria usafi unaofanyika katika maeneo tofautitofauti, ili kujikinga na magonjwa mbalimbali.

Eneo la takataka, ambazo hutupwa baada ya kukusanywa kutoka kwenye majumba ya mitaa ya watu, mwanamke akikusanya takataka na kuziweka katika kiroba tayari kwa ajili ya kutupa, hii inaashiria utunzaji mazingira katika maeneo mbalimbali.

Mfereji unaopitisha takataka na maji machafu, eneo hili limejaa takataka ambazo zinaweza kuhatarisha afya za watu katika eneo hilo. Takataka husababisha magonjwa mbalimbali ikiwemo kipindupindu

Mfereji wa maji machafu, ukiambatana na takataka ambazo zipo katika mfereji huo takataka ni husababisha magonjwa na wadudu katika maeneo yaliyo karibu na nyumbani na kuhatarisha afya ya binadamu.

Gari la takataka likibeba kontena la uchafu na kupakia takataka katika gari hilo tayari kwa ajili ya kwenda kutupwa, gari hili husaidia kuchukua takataka na kuzipeleka katika jalala maalumu ili kutunza mazingira yetu.

Kundi kubwa la watu waliovalia sare wakiwa wanaweka takataka katika jalala ambazo zimeshushwa katika gari iliyotoka kukusanyia takataka hizo katika maeneo tofautitofauti, hii inaashiria usafi unaofanyika kwaajili ya kujikinga na maradhi mbalimbali.

Gari ya kubeba takataka kwa ajili ya kwenda kuweka sehemu ambayo ipo mbali na jamii, hii inasaidia kuweka mazingira safi na salama kwa ajili ya kujiepusha na magonjwa mbalimbali ambayo yanahatarisha afya ya binadamu.

Eneo kubwa la jalala zilizojaa taka mbalimali katika maeneo yaliyo mbali na makazi ya watu, sehemu hii maalumu husaidia kutunza mazingira kwa kuleta taka na kuzihifadhi katika eneo hili ili kuepusha magonjwa ya mlipuko.

Eneo la kutupa taka, eneo hilo likiwa limehifadhi taka mbalimbali ambazo zimewekwa mbali na makazi ya watu . Takataka husababisha maradhi au ukusanyikaji wa harufu iliyo chafu.

Sehemu ya wazi ya nje zikitupwa takataka chafu mbalimbali, sehemu hii sio maalumu kwa ajili ya kutupa takataka, hii inasababisha magonjwa lakini pia wadudu mbalimbali kupatikana katika eneo hilo na kuhatarisha afya ya binadamu.

Eneo la jalala la takataka lililo mbali na makazi ya watu. Takataka hizi hutupwa katika mazingira yasiyo karibu na watu ili kutunza mazingira yetu kuwa safi na salama, kujikinga na magonjwa mbalimbali na wadudu.

Kontena la bluu lenye matundu maarufu kwa ajili ya kuhifadhi takataka mbalimbali kama vile makaratasi na machupa, hii inasaidia kutunza mazingira na kuyaweka hali ya usafi ili kuweza kujikinga na magonjwa mbalimbali.

Kundi la watu waliovalia sare wakiwa wanafanya usafi katika maeneo ya mtaa, wakisafisha mitaro iliyochafuka na takataka mbalimbali. Hii ni ishara ya usafi kwa ajili ya kulinda afya za watu na kujiepusha na magonjwa mbalimbali.

Mtu akiwa na mkokoteni uliojaa takataka, kwenye mifuko yenye rangi nyeusi na nyekundu, kontena za takataka ziliopojuu tayari kwa ajili ya kuhifadhi takataka hizo, ili kujiepusha na takataka ambazo zenye kusababisha magonjwa na uchafu katika jamii.

Eneo la choo lililo safi na mifumo ya maji ikiwa imepita kwa ajili ya kusafisha vyoo hivyo. Hii inaashiria usafi katika maeneo ni muhimu kama vile choo ili kuweza kujikinga na magojwa tofauti tofauti.

Mabomba ya kupitisha taka kutoka kwenye eneo moja kwenda mengine yakiwa tayari hayafai kwa matumizi, inabidi mabomba haya yawe yanabadilishwa kwa wakati ili kuwezesha usafirishaji wa takataka hizi kutoka sehemu moja kwenda nyingine kuwa salama zaidi.

Kundi la watu mbalimbali wakiwa wanapeleka taka katika gari ambazo ni gari maalumu kwa ajili ya kwenda kutupa taka katika sehemu maalumu. Hii inaashiria ufanyikaji wa usafi katika maeneo mbalimbali ili kutunza mazingira na kukwepa magonjwa mbalimbali.

Eneo la nje lenye kuonesha takataka nyingi ambazo zinaweza kusababisha magonjwa, lakini pia mchafuko wa mazingira na kutokea wadudu mbalimbali ambao huhatarisha afya ya binadamu.

Mifuko yenye rangi nyekundu na njano mifuko hii hutumika kwa ajili ya kutuzuia takataka mbalimbali, kitendo hichi kinaashiria utunzaji wa mazingira uliosafi na salama.

Gari za kumwaga takataka, gari hizi hutumika kwa ajili ya kubeba takataka na kuja kuzimwaga katika jalala kuu la takataka, ukusanyaji wa takataka kuutoa katika mazingira ya nyumbani au sehemu ya wazi na kuyatupa, husaidia kulinda mazingira yetu na kujiepusha na magonjwa mbalimbali.

Uchomaji wa taka au mimea iliyokauka, ambayo ni njia mojawapo isiyofaa ya udhibiti wa taka, hasa katika maeneo ya wazi au mashambani. Utaratibu huu unaweza kuchafua hewa na hatari za moto.

Eneo kubwa la jalala watu mbalimbali wakionekana wakifanya usafi katika eneo hilo, eneo la jalala huhusishwa kwa ajili ya kutupa takataka zilizotolewa katika mazingira karibu na watu hii husaidia kutunza mazingira na kuyaweka safi na salama kwa kutunza afya zetu.

Mfuko wa takataka na kontena kwa ajili ya kutupa takataka, vifaa hivi hutumiwa kwa ajili ya kuhifadhi taka taka za aina mbalimbali kwa ajili ya kutunza mazingira yetu na kujikinga na magonjwa.

Eneo la nje kukiwa kumetupwa takataka zilizohifadhiwa kwenye mifuko na makontena tofautitofauti. Watu hutupa taka katika eneo hili, ili kutunza mazingira yao na kujitoa katika hatari ya kupata magonjwa mbalimbali.

Kundi la watu wakiwa wamevalia sare za rangi ya bluu, huku wamevaa glovuzi, pia gari za takataka zikimwaga takataka katika eneo hilo, hii inaashiria utunzaji wa mazingira katika maeneo mbalimbali.

Eneo la nje lililowazi lenye mifuko mbalimbali ya takataka yenye rangi nyeusi na ya machungwa. Utupaji wa takataka katika mifuko husaidia utunzaji wa mazingira na kujiepusha na magonjwa mbalimbali na wadudu wakali.

Kundi kubwa la watu wakiwa wameshikilia mifagio lakini pia bomba la maji. Hii inaashiria usafi ukitendeka katika eneo hilo. Usafi ni jambo la muhimu katika mazingira yetu, kutuepusha na magonjwa mbalimbali.

Kundi la watu mbalimbali, wanaume na wanawake, wakiwa wameshikilia vifaa vya kufanyia usafi katika eneo la jiji. Hii inaonyesha usafi ni kitu muhimu katika maeneo mbalimbali ya sehemu zetu, ili kujikinga na magonjwa.

Mabomba makubwa ya maji na mifereji ikiashiria upatikanaji wa maji katika eneo hilo, nishati ya maji ni nishati muhimu kwa jamii hutumia kwa ajili ya matumizi mbalimbali kama vile kuogea, kupikia, kufulia.

Gari jeupe lenye rangi ya bluu na nyeupe, ambayo hutumika kwa ajili ya kusambaza maji kwenye maeneo yenye uhitaji mbalimbali. Maji ni nishati muhimu inayotumiwa na watu kwa ajili ya matumizi tofautitofauti, ma vile kupikia, kuoshea na kuogea.

Eneo la nje ya nyumba ikionekana nguo zikiwa zimeanikwa katika eneo hilo, tenki jeusi lenye mabomba ya rangi ya kijani ikiashiria upatikanaji wa huduma ya maji ambayo ni huduma muhimu kwa jamii, ambao hutumia kwa matumizi mbalimbali ikiwemo kuogea, kuoshea na pia kunywa maji.

Gari la maji masafi lenye rangi nyeupe na bluu likitoa huduma hiyo ya usambazaji wa maji, kwa juu kukiwa na matenki ambayo yanapokea maji hayo yaliyo safi na salama kwa ajili ya matumizi mbalimbali.

Eneo la ndani ya nyumba , mabomba ya kijani yakiashiria upatikanaji wa maji katika eneo hilo , maji ni nishati muhimu katika jamii kwaajili hutumika kwamatumizi mbalimbali kama vile kuoshea, kuogea na kupikia .

Gari kubwa lenye rangi ya bluu na nyeupe, magari haya hutumika kusambaza maji maeneo mbalimbali yenye uhitaji. Maji ni nishati muhimu kwa jamii ambapo hutumia kwa matumizi mbalimbali ikiwemo kupikia, kuoshea na kunywea.